Hawa ni watu watatu waliovaa mavazi ya usalama kwenye kazi. Wawili wako chini, ilhali mmoja ako juu ya ngazi akitengeneza nyaya za umeme.

Hili ni kundi la nyumbu. Wanyama hawa ambao ni wa ukubwa tofauti wako katika harakati ya kuvuka mto. Kunao ambao wanaogelea kwenye maji na wengine kwenye ukingo wa mto.

Wanyama hawa ni ndege wanne. Rangi yao ni nyeupe na nyeusi. Wamesimama kwenye nyasi na wamezingirwa na maji mengi.

Hili ni basi la kuwabebea abiria. Rangi yake ni ya kijani kibichi na njano, limeandikwa City Hoppa na ndani mna abiria mmoja.

Haya ni magari ya kuwabeba abiria. Mawili ni ya aina ya matatu, ilhali moja ni basi. Magari haya ni ya kampuni tofauti ambazo zimeandikwa kwenye magari yenyewe.

Hili ni duka la kuuzia maji. Nje, mmechorwa picha za kuwavutia wanunuzi. Ndani kuna aina tofauti za chupa zilizowekwa.